Mandhari ya bahari, nchi kavu na miti iliyopandwa kwenye ardhi, mashua iliyo kwenye bahari inaelekea upande wa kushoto na nyumba nyeupe iliyo kwenye upande wa kushoto.

Uwanjani wachezaji wanacheza mpira wa miguu. Nyuma yao ni mashabiki wanaoangalia mpira huu. Tunaona kuwa timu hizo mbili, timu moja imevaa rangi ya nyekundu na ingine imevaa rangi ya manjano.

Kivuko cha feri kiliko kwenye bahari, nchi kavu nyuma ya feri hio na bahari, wanabodaboda wanashuka kwenye feri hio na watu walio juu ya feri pia wanatazamiwa kushuka.